Mfumo wa kilimo cha kisasa unaofahamika kama hydroponic . Huu ni mfumo wa kilimo bila kutumia udongo, ambapo mimea huoteshwa kwa maji yaliyochanganywa na virutubisho muhimu.

Teknolojia ya umwagiliaji wa matone ikifanya kazi. Tone la maji linatoka polepole kwenye mrija maalum na kunyonywa moja kwa moja na udongo mwekundu wenye rotuba.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa mashamba makubwa ,na mfumo unaaonekana ni bomba refu, la chuma linalounganisha na kushikiliwa na minara yenye magurudumu. mfumo mzima huzunguka shamba lote kutoka kwenye nukta ya katikati ambapo ndipo maji imeingilia.

Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaozidi kupata umaarufu nchini. Katika picha tunaona mpira mweusi uliolazwa kwenye bustani yenye udongo wenye rotuba. Tone la maji linaonekana likidondoka kwenye mpira huo, ukimwagilia mmea wa mboga.